Hili ni kundi la wanamchezo. Wote wanaonekana kuwa ni wasichana wakiwa wamevalia jezi zao za mchezo. Wengine wamevalia jezi zao za mchezo ila mmoja amevalia jezi iliyo na rangi tofauti, wengine wakiwa wameinama na wengine wakiwa wamesimama.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa mwanaume akiwa amevaa kofia nyeupe na kipande kingine cha nguo labda kitambaa au barakoa usoni. Kofia na kipande cha nguo vina nembo la maandishi yanayoashiria za siasa au kampuni. Kofia nyeupe ina nembo nyekundu ya jogoo kuwa alama ya chama cha KANU nchini Kenya karibu na jogoo kuna maandishi yanayosomekana kura kwa Moi.

Hili ni uga ambao kuna watu au kikundi la watu wengi , watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki au wako kwenye mkutano kushuhudia kitu fulani kuna wanaume na kuna wanawake mmoja ambaye ameshikilia bendera ya kenya amesimama juu la kundi la hao watu.

Hili ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa ni mashabiki na wako kwenye kiwanja labda ya mchezo. Wengi wao wakiwa wamevalia fulana ya rangi ya kibichi na kuna mmoja ambaye amevalia ya rangi nyeupe huku akiwa ameshikilia kitambaa iliyoandikwa Gor Mahia FC.

Hii ni mahali wazi ambapo kuna watu wengi, wanaume kwa wanawake. Huku kuna wanaume ambao wamekaa chini huku wakiwa wameshika kalamu na wanakaa kujaza fomu au karatasi fulani. Pia kuna simu iliyo na rangi ya bluu iliyowekwa juu ya meza.

Hili ni kikundi cha watu ambapo kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa suti ya rangi ya blue na pia amevaa miwani. Kwenye masikio lake amevaa herini. Kuna mwanaume mwingine ambaye amevaa suti iliyo na mistari huku akiwa na tai nyekundu na pia amevalia shati nyeupe iliyo na mikono mirefu.

Kuna kundi la watu ambao wengi wao wamevalia barakoa kwenye mapua zao kuonekana kuwa hii ilikuwa Ile wakati wa COVID 19 . Kuna mmoja ambaye sura yake haionekani vizuri ila ameshikilia simu kwenye mkoko wake. Kuna mwanaume ambaye ako mbele yake huku akiwa amevalia shati ya bluu isiyokolea.

Huu ni uga ambako kuna kundi la watu wengi sana kuna wachezaji ambao wamevalia mavazi au jezi za mchezo ya rangi ya buluu huku wakiwa wamekusanyika kwa hii uwanja wanaonekana wako katika harakati ya kuzungumzia kitu.

Hili ni kundi la watu wanaume kwa wanawake wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia suti nyesi na tai nyekundu huku akiwa na shati nyeupe. Pia amevalia miwani kwenye uso lake.

Hili ni ofisi au kituo haswa ya huduma Kenya. Kuna wafanyi kazi wengi wote wakiwa wamevalia shati nyeupe iliyo na rangi nyekundu. Kuna mama mwanamke mmoja ambaye anaonekana anashukulikia kitu kwenye kompyuta.

Huu ni uga ambapo kuna kundi la watu ambao wamekusanyika eneo hili wapo katika harakati wa kushuhudia mchezo wa mpira. Kuna kundi viwili kwenye uga hili. Kuna timu la kwanza ambao wamevaa jezi zao za mchezo ya rangi ya manjano na wengine wakiwa wamevaa ya rangi ya kijani.

Kuna kikundi cha watu wengi wakiwa wamesimama, huku wawili wakiwa wameketi chini, kuna mwanaume ambaye amevalia suti nyeusi, na amenyoa nywele, inaonekana kuwa kuna kitu amabyo anaweka saini, kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama mbele yake, na amevalia saa na majoho kuonyesha kuwa labda yeye ni jaji ama mwanasheria.

Hili ni eneo la mapokezi ama kituo cha huduma kwa wateja labda katika ofisi ya serekali au taasisi nyingine nchini kenya. Kituo kikuu ni kaunti iliyoandikwa wazi huduma kenya na information desk kwa herufi kubwa za kijani.

Kuna kundi la wamaume wengi wao wakiwa wamevalia suti wakitembea nje ya jengo. Wanaonekana kuwa watu mashuhuri au viongozi kutokana na usalama au walinzi wanaowaandamana. Kwenye upande wa kulia ambaye anaonekana kuwa ni rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta amevali suti nyeusi na tai nyekundu anaonekana akitabasamu na kutazama mbele.

Huyu ni mwanamke mwenye amevalia koti nyeusi na amevalia fulani ya blue iliyo na mandishi iliyoandikwa na herufi na rangi nyeupe ameshikilia kitamba nyeupe na iliyona na blue iliyokolea ilioandikwa BandarI FC .

Hili ni nje la korti la wanasheria. Kuna watu wengi ambao wameketi na wengine wakiwa wamesimama nje la jengo hili, wengi wao wakiwa wamevalia shati na fulana nyeupe huku wengine wakiwa wamevalia kijani iliokolea.

Hili ni timu mbili ambazo ziko katika uwanja ya kucheza mchezo ambazo wanacheza mchezo wa mpira ya mguu huku wakiwa wamevalia jezi zao za mchezo kuna timu mbili wengine wakiwa wamevaa fulana ya manajano na kaptura ya buluu na mwingine akiwa amevaa fulana na kaptura nyekundu.

Kuna kikundi cha watu ambao ni wanaume kwa wanawake wanaume wengi wakiwa wamevalia suti na pia kuna wanawake na wanaume ambao wamevalia mavazi ama joho za wanasheria au majaji huku wamesimama kwenye laini kuonekana labda wako katika harakati ya kuchukuliwa picha.

Hili ni ofisi ya kufanya kazi kuna watu kadhaa kwenye ofisi hili kuna wengine ambao wamekaa chini na wengine wakiwa wamesimama. Kuna mwanaume ambaye amevaa shati nyeupe huku amevaa kitambulisho kinacho ning'inia kwenye shingo lake na wote wanaonekana kuwa wanatabasamu.

Kuna watu wanne katika eneo hili wawili wakiwa wameketi chini na wawili wakiwa wanainama, kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia shati nyeupe iliyo na shingo nyekundu na mikono nyekundu huku wakiwa wanasaidia mwanaume ambaye amevalia miwani labda kujaza fomu au kuweka saini.

Hili ni ofisi au kituo cha serikali haswa, inayoshughulikia watu wa nchi wa umma. Hii inaonekana kama ni Huduma Centre ya Kenya. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia suruali ya nyeusi na pia akona shati nyeupe iliyo na rangi nyekundu.

Kuna kundi la majaji au maafisa wa mahakama wakiwa wameketi kwenye meza ndefu wakiendesha kikao au kesi. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chumba cha mahakama au ukumbi wa mkutano rasmi. Kuna watu watatu walio na mstari wa mbele wamevaa mavazi rasmi ya mahakama. Majoho meusi na shati nyeupe la ndani kwenye collar nyekundu.

Huu ni uga ambapo kuna wachezaji wa kundi mbili, wote wakiwa ni wachezaji wa soka. Kuna kundi la kwanza ambao wamevalia jezi zao za mchezo ya kijani na wengine wakiwa wamevalia jezi zao ya rangi ya manjano iliyo na zingine nyeusi.

Hao ni wanariadha ambao wamesimama kwa laini wote wakiwa wamevalia jezi zao nusu ambayo imeandikwa Kenya. Yao wamevalia kaptura nyeusi iliyo na rangi nyingine isiyoonekana vizuri nyeupe, wote wakiwa wamesimama kwenye uga na wanaonekana kuwa hao ni wanariadha.

Hili ni bango la rangi nyeupe na ambayo ina maandishi ya rangi nyeusi na nyekundu. Kwenye rangi nyekundu imeandikwa, I stand for na kwenye rangi nyeusi imeandikwa Peace honorable Rachel Shebesh. Kando ya hiyo maandishi kuna mwanamke ambaye anatabasamu huku akiwa amevaa nguo lake la rangi nyekundu.

Hili ni kundi la watu watatu, mwanaume moja na wanawake wawili, huku mwanaume akiwa amevalia suti nyeusi na pia amevalia shati nyeupe iliyo na mikono mirefu. Amevalia tai nyeusi huku kwenye kidole chake amevalia pete.

Hii ni ofisi ya kufanya kazi, kuna watu ambao wengine wakiwa wamesimama, wengine wameketi chini. Kuna mwanamke mmoja ambaye anakaa kushughulikia kitu kwenye kompyuta lake ndogo huku akiwa anatabasamu, kuna mwanaume mwingine ambaye ametabasamu huku akiwa na kitambulisho kinacho ning'inia kwenye shingo lake.

Hili ni ofisi ambapo kuna watu wawili mwanamke mmoja na mwanaume mmoja kwenye ofisi hili lina kompyuta ambazo zimepangwa kwenye meza. Hizi kompyuta zina kibodi na kipanya zao pia mwanamke amevalia miwani na mwanaume anaonekana kuwa kuna shughuli anafanya kwenye kompyuta lake.

Kuna kundi la watu, baadhi ya watu wameketi kwenye viti vya plastiki vya bluu vilivyokaribu na meza ndefu ya bao , wanaonekana kuwa ni wafanyikazi na baadhi yao wamevalia mashati meupe yenye kola nyekundu ,juu ya meza kuna kifaa vya elektroniki kama vile computer ndogo na labda kifaa nyingine inavyohusiana na teknolojia ikiwa na nyaya zilivyounganishwa.

Hili ni kituo cha kufanya kazi, kuna watu wengi ambao wote wanaonekana ni wafanyikazi katika kituo hiki, kuna mwanamke aliye valia shati nyeupe iliyo na rangi nyekundu na amevaa miwani, na amesimama karibu na kompyuta iliyowekwa kwenye meza.

Hili ni kundi la watu ambao wanonekana kuwa wako katika mkutano kwenye ofisi moja labda ya kwenda kazi. Kuna mwanaume ambaye amevalia rangi nyeupe isiyokolea huku akiwa ameshikilia kitu kinachoonekana kama kitabu, amesimama katikati ya umati hii.

Hawa ni wanamchezo wa mpira wa kikapu. Kuna timu aina mbili, kuna moja amabo wamevalia fulana na kaptura ya rangi ya buluu na kuna wengine ambao wamevalia fulana na kaptura ya rangi ya nyeupe huku wote wanakaa kucheza kwenye kiwanja ya kucheza huu mchezo.

Hili ni kituo cha umma cha Huduma Kenya. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia sare zake za polisi huku akiwa na kofia nyeusi, kuna mwanaume aliye mbele yake huku akiwa anatabasamu anaonekana kuwa ameshikilia kipanya cha kompuyta chake.

Huyu ni mwanaume ambaye amevaa miwani huku akiwa amevaa fulana nyekundu napia hii fulana iko na nembo ya Kenya na iko na bendera ya kenya ambayo imewekwa kuna msichana nyumani mwake ambaye amevaa kofia na pia amevaa fulana iliyoandikwa Kenya.

hili ni vitambulisho ambazo zinatumika kwenye nchi ya kenya. Vitambulisho haya yana lina nembo ya bendera ya kenya, na pia kuna mahali pa kuweka saini ya kidole, kwenye vilembulisho hizi kuna picha ambazo hazionekani vuzuri, huku zingine zikiwa zimefungwa kwa fungu tofauti na zimepangwa kwa laini.

Hili ni uga au kiwanja wa kucheza mchezo kuna timu mbili ambao wanaonekana kuwa wanacheza mchezo wa kikapu huku wakiwa wanaume pia kuna watazamaji au mashabiki ambao wameketi chini huku wakitazama.

Kuna mwavuli ya rangi ya manjano ambayo hutumika sana sana na watu wa kufanya biashara. Kwenye hili mwavuli kuna maandishi iliyoandikwa na rangi ya buluu iliyokolea na kwa herufi kama mama miradi Milicent Omanga. Kuna mwanamke ambaye aliyeshikilia ile mwavuli huku akiwa amevaa miwani na anatabasamu.

Hili ni kundi la watu ambao wengi wao ni wanawake huku kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa anaongea huku akiwa na herini kwenye masikio lake pia amevalia fulana nyeupe iliyo na maandishi Gor mahia.

Hao ni watu wawili mmoja akiwa amevalia joho za mwanasheria ama majaji pia amevalia miwani ako na pete kwenye kidole chake. Kuna mwanaume ambaye anatabasamu huku akiwa ameshikilia saa yake na amevalia suti ya buluu iliyokolea.

Hii ni ofisi ya kufanya kazi kuna watu watatu, kuna mwanamke moja ambaye amekaa kwenye kiti huku akitasama kitu inaonekana kuwa ni kamera pia kuna mwanamke mmoja ameshikilia kipanya huku anaonekana akishughulikia picha ya mwanamke aliyekaa kwenye kompyuta lake.

Hili ni kituo la kufanya kazi ambayo inajulikana kama Huduma Kenya, kuna wanaume tatu katika chumba hili. Mmoja akiwa ni mfanyikazi na wengine wakiwa wahudumiwa, mwanaume ambaye anafanya kazi amevalia shati nyeupe iliyo na mikono mirefu na ikiwa na shingo nyekundu na mikono nyekundu, pia kuna kompyuta ambayo iko mezani pake.

Huu ni ugaa ambapo kuna watu wengi ambao wamekusanyika. Wengi wao wakionekana kuwa na furaha, wengi wao wakiwa wamevalia fulana ya rangi nyekundu na kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia kofia nyeusi na shati au fulana ya kijani kibichi.

Hili ni kituo cha kufanya kazi au kituo cha jamii ya huduma center. Kuna viti ambazo zimepangwa kwenye eneo hili, inaonekana kuwa ni ya watu au wahudumiwa. Kuna wafanyikazi ambao wamekaa kwenye kaunta zilizo na kompyuta zao.

Kuna kundi la watu ambawo ni wanaume kwa wanawake, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi nyekundu. Kuna mmoja ambaye ni mwanamke amevalia herini kwa masikio lake na amevalia shati ya samawati ikiwa na rangi nyingine nyeusi huku akiwa ameshikilia vidole vyake viwili.

Hili ni kundi la watu ambao wako kwenye ofisi. Kwenye ofisi hili kuna kompyuta mbili, ambapo moja inaonekana kuwa na keybodi na kipanya yake, huku mwanamke anashughulikia hao hapo katika harakati ya kufinya keybodi . Pia kuna mwanaume akiwa amevalia suti na pia ako na miwani na amevalia saa.

Kuna mwanaume ambaye anaonekana kuwa ni jaji, au mwanasheria kutokana na vazi ambalo amelivaa, mwanamke huyu ako na herini kwenye maskio na anaonekana anaongea kwenye kipasa sauti ambayo imewekwa juu ya meza au hapo mbele ya jukwa akiongelesha umati

Hili ni ofisi, mahali pa kufanya kazi. Kuna watu wengi ambao wanaonekana kama wanashughulika katika hili ofisi, wanaume kwa wanawake wengine wakiwa wamekaa chini na wengine wakiwa wamesimama. Pia kunaonekana kwa umbali kwa kuna watu ambao wako kwenye upande mwengine, wanaonekana kuwa ni wafanyikazi.

Hili ni kundi la watu wanaume kwa wanawake. Huku kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa mavazi nyeupe iliyo na rangi ya kijani na pia amevaa kofia ya kijani huku akiwa ameshikilia kitambaa iliyoandikwa kwa rangi ya kijani na ingine ya buluu kama we now need mancity .

Hili ni ofisi ambayo inaonekana kuwa ni ofisi au kituo cha huduma Kenya. Kuna watu kadhaa ambao wanaonekana kuwa wafanyikazi huku wakiwa wamevalia barakoa , wanawake wawili wakiwa wamevalia miwani, na pia kila mmoja ako mbele ya kompyuta iliyowekwa juu ya meza mbeleni mwake.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia miwani na amesukwa nywele, huku akiwa na herini kwenye maskio yake. Amevalia koti ya buluu isiyokolea na nguo nyingine ya buluu iliyokolea, huku akiwa ameketi kwenye kiti nyeusi na anaonekana kuwa labda ako katika harakati ya kutoa mazungumzo ya umati.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa uwanjani pengine wakifanya mazoezi au wakiwa katikati ya mchezo. Wengi wao wamevaa jezi za rangi ya buluu na nyeupe uku baadhi yao wakiwa wamevaa vesti za mazoezi zenye rangi ya kijani kibichi juu ya jezi zao.

Hili ni kwenye ofisi au kituo cha jamii cha huduma, kuna watu ambao wameketi chini kwenye viti huku wakionekana kuwa ni wafanyikazi. Wengi wao wakishughulikia vitu kwenye kompyuta zao vilivyo mbele ya meza zao, kuna watu wengine ambao wanaonekana kuwa ni wahudumiwa na wameketi chini karibu na kaunta hizo.

Hii ni kikundi cha wachezaji wakiwa wamevalia jezi nyeupe na yenye neno Kenya mbele. Jezi zingine zina rangi nyekundu na nyeusi pembeni na kuna nyembo ya bendera ya Kenya ndogo. Wachezaji wengi wametazama juu wakionyesha heshima. Mchezaji aliye mbele kabisa upande wa kushoto amevalia jezi nambari nne. Mchezaji mwingine amevalia jezi nambari tano.

Hili ni ofisi au kituo cha kufanya kazi, kuna wanaume wawili, mmoja akiwa anakaa kushughulikia mtambo wa kompyuta huku akiwa ameshikilia kipanya na kalamu kwenye mkono wake pia amevalia shati nyeupe.

Kuna kundi la watu ambao wanaonekana kwamba wametoka kwenye chumba labda ya mkutanao, kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia miwani, na mavazi zake ama joho zake za kiwanasheria ,kuna mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe, na tai ya buluu, huku nyuma yake kuna mtu ambaye amevalia sare za askari.

Hili ni kundi la watu watatu, ambao wamekaa labda kwenye jukwaa. Nyuma yao kuna bango kubwa linaonekana kama launch of law court. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia miwani na amevalia nguo inayoonekana kuwa ni suti ya rangi nyeusi. Kuna mwanaume pia ambaye amevalia suti ya rangi ya blue iliyokolea.

Hili ni jengo ambayo inajulikana kama huduma Kenya. Kuna watu ambao wamesimama nje ya jengo hili na ni mchanganyiko ya wanawake na wanaume. Wote wakiwa wamevalia vazi zinazofanana. Huku ni mashati nyeupe. Wengine kama wanaume wamevalia suruali nyeusi na wanawake wamevalia sketi nyeusi.

Hili ni jumba ambayo imetengenezwa na iko wazi. Kuna watu au kikundi cha watu ambao wako katika eneo hili. Kuna wanawake wawili ambao wamevalia mavazi inayofanana huku wakiwa na barakoa ya buluu isiyokolea. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia miwani na anaonekana kuwa kuna kitu anaona kwenye faili iliyo kwenye meza lake.

Hili ni kundi la watu amabo wammekusanyka, wanaume kwa wanawake huku wengi wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya buluu, pia wengi wao wako na kofia ya rangi ya buluu na kuna kikaratasi ambayo imekwa hao wenginee wakiwa wameshikilia ilio andikwa Kalonzo.

Hii ni uwanja haswa ya kucheza soka. Kuna kikundu cha wanaume ambao wote wamevalia mavazi zao za mchezo. Wengine wakiwa wamevalia kaptula nyekundu na fulana nyekundu , wengine wamevalia kaptula nyekundu na sweater nyekundu.

Hili ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa ni majaji au wanasheria kutokana na mavazi zao ya joho. Wote wakiwa wametabasamu na wameshikilia barakoa nyeupe kwenye mikono zao kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja.

Hili ni uga ambapo kuna kikundi cha watu lakini sura zao hazionekani vizuri, pia kuna kikundi cha wachezaji ambao wote wanaonekana kuwa ni wasichana ambao wamevalia jezi zao za mchezo ya rangi ya bluu iliyo na rangi nyingine nyeupe.

Kuna kundi la watu watano wakiwa wamesimama mbele ya bendera kadhaa zikiwemo bendera la Kenya, katikati kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tai ya dhahabu akitabasamu na kuangalia upande wa kulia, mandhari ya nyuma inaonekana kuwa katika eneo rasmi labda ikulu, jumba la mahakama au chuo kikuu.

Hili ni duka, ambapo kuna mwana mchezo moja ambaye amevalia jezi zake za mchezo amevalia nguo nyeupe iliyo na maandishi nyeusi yasio someka vizuri. Pia kwenye hii duka kuna vitu vingine vionaonekana kama viti, ya rangi ya kijani, nyekundu na nyeusi.

Hili ni kituo cha Huduma Center ambapo kuna watu wengi, wengine wakiwa wameketi chini na wengine wakiwa wamesimama .Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia sketi nyeusi na shati nyeupe iliyo na colour nyekundu na ameshukwa nywele akiwa amevalia saa ya plastiki kwenye mkono wake.

Hili ni kundi la watu, wote wakiwa ni wanaume wawili wakiwa wazungu na mmoja akiwa ni wafrica ambaye amevaa shati nyeupe iliyo na bendera na pia imeandikwa Kenya. Wawili ambao ni wazungu wamevalia fulana nyekundu na pia imeandikwa Kenya.

Hili ni ofisi ambapo kuna kundi la watu haswa wengi wao wakiwa wamevalia shati ambazo ziko na nembo ya mahali ambapo wanafanyia kazi. Kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama kwenye kaunta huku kwenye meza ambayo iko na kompyuta na pia iko na kipanya na pia kuna vijitabu au vijikaratasi ambapo ziko katika meza hili.

Hili ni kundi la watu wanawake Kwa wanaume huku wengine walio mbele wameshikikia bendera la Kenya na wengi wao wameinua mikono juu wakitabasamu. Kuna mwanamke ambaye amevalia miwani huku akiwa amefungua mdomo lake land ako katika Hali ya kusherehekea.

Hili ni kwenye kituo cha kufanya kazi au kituo cha serikali ambapo kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia shati nyeupe la mikono mirefu na pia ina rangi nyingine nyekundu. Mwanaume huyo anaweka kalamu kwenye mfuko wa shati hili na pia kuna kitambulisho ambacho kinaning'inia kwenye shingo lake.

Hili ni eneo ambao kuna watu wengi sana. Kuna mzee mmoja ambaye amevalia suti nyeupe na kofia nyeupe na ameketi chini huku anaonekana kuwa amenuna. Kuna wanaume wengine watatu ambao wamevalia fulana nyekundu na wanaonekana kuwa wanashabikia kitu fulani.

Kuna hema nyingi zilizojengwa katika eneo hili, inaonekana kuwa ni kiwanja. Kuna watu kadhaa, wafanyikazi na wengine wakiwa raia wa kawaida. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia shati nyeupe huku akiwa na kitambulisho kinachoning'inia kwenye shingo lake na amevaa barako.

Hawa ni wanamichezo ambao wako kwenye uga moja. Hizi ni timu mbili. Kuna timu ambao wamevalia jezi zao nyeupe iliyo na rangi nyingine ya buluu huku wengine wakiwa wamevalia jezi zao za mchezo ya rangi ya kijani kibichi huku kuna watu wengine ambao ni mashabiki na wameketi kando la huu uga.

Hili ni kikundi cha watu ambayo ni ya wanaume kwa wanawake kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia kofia nyeupe na miwani huku akiwa na firimbi kinacho ning'inia kwenye shingo lake ameshikilia bango moja kubwa iliyo andikwa kwa kola.

Hii ni kituo cha serikali na hapo kuna watu wengi wanaonekana kua ni wanaume, wengine wamevalia suti, kuna mmoja ambaye amevalia suti nyeusi na ako na kitambulisho kinacho ning'inia kwenye shingo lake, huku mwanaume aliye na shati nyeupe anakaa kushughulikia kitu kwenye kompyuta iliyo mbele yake.

Hili ni kundi la watu wakiwa kwenye uwanja wazi, huku wengine wakiwa wamekaa chini kwenye viti na wengine wakiwa wamesimama. Wanaonekana kuwa wako kwa harakati ya kujaza fomu, huku kuna simu ambayo imewekwa kwenye meza.

Hili ni kundi la watu ambalo wanaonekana kuwa labda wako katika mkutano au mazungumzo . Kuna mwanamke mmoja ambaye amejifunga bendera ya Kenya huku akiwa ameinua mikono yake. Huku kuna mwanaume ambaye amevalia firimbi inayo ning'inia kwenye shingo lake.

Hawa ni wanaume wawili ambao ni wacheza mpira wako katika uga mmoja huku mmoja akiwa ameinua mguu yake labda katika harakati ya kugonga mpira huku mwingine akiwa katika harakati labda wa kuzuia pia kuna watu ambao wamesimama kwenye uga hili huku wengine wakiwa wameketi chini labda hawa ni mashabiki.

Hiki ni kikundi cha watu ambao wanaonekana kuwa wako katika chumba moja iliyojengwa katika eneo lile, kuna watu wengi wamevalia fulana nyekundu huku wakiwa wamesimama huku mmoja akiwa ameshikilia bendera ya Kenya.

Hii ni ofisi ya kenya kutokana na maandishi kama huduma Kenya. Kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja. Huku wanawake wanaonekana kuwa ni wafanyakazi katika ofisi hili na mwanaume anaonekana kuwa anashugulikiwa.

Kwenye hema moja ambayo kuna watu wengi sana. Wengi wao wakiwa na wafanyakazi na wengine wakiwa wana wahudumia wote wakiwa wamevalia barakoa kuonekana labda hii ilikuwa mchumbuko wa Covid 19.Pia kuna wengine ambao wanaonekana vitambulisho zao vyao vinaminia shingo lao.

Kuna wanaume wawili wakisalimiana kwa mikono huku wakitabasamu, mwanaume upande wa kushoto amevaa suti nyeusi wakati mwanaume upande wa kulia amevaa vazi rasmi la kitaalamu au mahakama lenye rangi nyekundu na dhahabu, ikionyesha cheo au wadhifa wake ,nyuma yao kuna watu wengine baadhi yao wakiwa wamevaa suti na wengine wakiwa wamevaa mavazi yanayofanana na yale ya mwanaume mwenye vazi jekundu.

Hiki ni kikundi cha wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wamekusanyika pamoja katika duara, wakikumbatiana au kuweka mkono mabegani mwa mwenzao hali hii mara nyingi huashiria mutano wa timu kabla ya mchezo, wakati wa mapunziko au baada ya tukio muhimu kama vile bao.

Hili ni mahali ambayo inaonekana ni kando la barabara. Kuna barabara ya lami kwenye huu eneo. Kando lake kuna mahali ambazo kuna matakataka mingi ambazo zimeekwa katika eneo hili. Matakataka haya ni ya rangi tofauti kuna nyingine ya buluu, nyeupe nyingine nyekundu na nyingine kijani. Kuna maji kidogo katika eneo hili kuonekana kulikuwa na mvua.

Hili ni ofisi haswa la Huduma Kenya. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia koti ya buluu iliokolea na shati nyeupe uku akiwa na kofia nyeupe. Anaonekana kuwa anaongea na mwanamke ambaye amevalia miwani. Pia kuna kompyuta na kibodi chake ambayo liko katika meza hili.

Hili ni ofisi ambayo inaonekana kuwa ni Huduma Kenya. Huku mbele kuna kaunta ambao kuna wanawake wawili wote wakiwa wamevalia mavazi ya kazi. Pia huko kando kuna mwanaume mmoja ambaye haonekani vizuri na kuna mwanaume aliyevalia suti ya buluu iliokolea.

Kuna watu wengi, wanaume kwa wanawake. Kuna mwanaume moja ambaye amevalia shati nyeupe ya mikono mirefu na pia ako na saa nyeusi aliyovalia mkononi mwake. Anakaa kushika kidole cha mwanaume ambaye amevaa shati yenye mistari huku akionekana kuwa kuna kijikaratasi ameshikilia.

Huu ni uhuga au uwanja wa mchezo. Kuna watu amba wame kusanyika, huku wanakaa kuwa mashabiki wa timu mbali mbali. Kuna wachezaji ambao wako katikati ya uwanja hili, huku wakiwa wamevalia jezi zao za mchezo. Kuna timu moja ambao wamevalia fulana nyekundu na wengine huku wamevalia fulana ya samawati.

Huyu ni mwanaume ambaye anashikilia pasipoti inayotumika kama mtu anataka kusafiri nchi ya nje akiwa ameshikilia vijikaratasi zingine ambazo hazijulikani. Amevalia viatu nyeusi iliyo na rangi nyingine nyeupe.

Hii inaonekana kuwa ni uga au mahali pa kucheza mpira kuna wanaume wawili. Mmoja akiwa amevalia jezi ya rangi nyeusi lakini fulana yake lina maandishi iliyoandikwa na rangi nyeupe kama kenya kumi na nne.

Hili ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa wako katika hali ya kusherehekea labda mpira au wako katika mazungumzo. Kuna mmoja ambaye amevalia saa uku akiwa ameshikilia chupa labda ya soda na pia ameshikilia simu kuonekana kuwa ako katika harakati ya kuchukua picha.

Hili ni mazingira au eneo wazi. Kuna watu wengi wanaume ,kwa wanawake na pia kuna watoto. Kuna mama mmoja ambaye amevalia fulana nyekundu, huku akiwa amebeba mtoto mgongoni mwake na akona vijikaratasi kwenye mkono wake.

Hili ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa ni majaji au wanasheria. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia miwani na kofia ya majaji iliona rangi nyeupe isiokolea uku akiwa ameshikilia kikitabu labda ni bibilia.

Huu ni uga ambayo kuna watu wengi ambao wamekusanyika, labda kushuhudia mpira au wako kwenye mkutano. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia sweater au fulana nyeusi, huku akiwa anashikilia simu kuchukua picha aina ya selfie .

Hili ni ofisi au kituo cha kusaidia umma. Kuna watu wengi sana, wengine wakiwa wamekaa chini na wengine wakiwa wamesimama kwenye kaunta tofauti. Kuna watu kwenye kaunta hizi ambazo wako na kompyuta na wamekaa chini kwenye viti kuonyesha kuwa hao ni wafanyikazi.

Kwenye hili ofisi kuna watu watatu. Mmoja ni mwanamke na wawili ni wanaume. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia suti ya bluu iliyokolea na shati nyeupe iliyo na mikono mirefu. Kwenye hili meza kuna kompyuta kubwa ambayo ikona kibodi chake.

Hili ni mkusanyiko wa watu ambao labda wako katika maandamano au wako katika jumuiku la kufanya mazungumzo. Ambapo kuna bango kubwa iliandikwa kama Court Annexed Mediation na watu wengi wamevalia barakoa kuonyesha labda ilikuwa katika wakati wa mchipuko wa COVID-19 .

Hili ni kundi la watu ambao wanaonekana labda wamemaliza mkutano ama wako katika harakati ya kujumuika kwenye jumba la kufanya mkutano. Mbeleni kuna mwanaume ambaye amevalia suti ya buluu na shati nyeupe.

Hili ni kundi la watu ambao wanaonekana kua katika maandamano ama kusherehekea kitu fulani. Ni wanaume kwa wanawake. Kuna mwanamume mmoja ambaye amevalia shati ya kijani kibichi iliyo andikwa Sportpesa na pia amajifunga kwenye begi kiono lake

Hili ni kundi la watu wanaume kwa wanawake. Wanakaa kushikilia glasi inayotumika aswaa kunywa pombe huku wakiwa na vitambaa ya rangi ya buluu ilioandikwa na rangi nyeupe. Pia kuna mwanamke ambaye anatabasamu huku akiwa amesimama karibu na keki iliyoandikwa PNU.

Kuna watu au kikundi kikubwa cha watu ambao wengine wao wakiwa wamevalia sare zao au majoha inayotumika na majaji au watu wa wanasheria. Pia kuna mwanaume ambaye amevalia suti ya buluu iliyokolea na ako tai ya manjano.

Hili ni uga ambapo kuna mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa ameanguka chini, huku kuna wengine ambao wamesimama na wengine wakiwa wamekaa chini, pia kwenye uga hili kunaonekana kuwa kumepangwa viti ya rangi ya kijani, nyingine nyekundu na nyingine nyeusi.

Hili ni kundi la watu wanaume kwa wanawake. Wanaonekana wako katika harakati ya kuangalia mpira au wachezaji kwenye uka au kiwanja. Huku wakiwa wameshikilia bendera ilioandikwa Bandari Fans.

Hili ni ofisi au kituo cha kufanya kazi hasa inayojulikana kama Huduma Kenya. Kuna kompyuta ambazo zimeekwa kwenye meza hiki, uku kukiwa na kibodi na pia kuna kipanya. Kwenye kaunta ya kwaza kuna vitabu ambayo imeekwa juu ya meza.

Hawa ni wanaume watatu ambao wamechora bendera ya Kenya kwenye uso yao, huku mmoja akiwa mwafrika amefungua mdomo yake huku akiwa na miwani, pia ako na kofia, wawili wako na fulana nyekundu na mmoja ako na nyeupe.